Hapa pana sherehe wanapigiwa sherehe pakiwa na magari kama si sherehe ya washishi ni sherehe ya si kuna watu na ambao wameketi kuna mmoja ambaye anatembea.

Mahala pa kuuza mboga tofautitofauti kama vile tunavyoona, waru, karoti na hata pilipili hoho na hata biringanya pamoja na vindoo vilivyowekwa.

Hili ni duka la kuuza viatu tofauti, haswa tena ambavyo tunaona zimepangwa kwa njia maridadi kabisa kama viatu zile ziko vingi na pia zimelainishwa zikawekwa juu ya box ya kuziuza.

Duka la kuuza shanga, shanga ambazo zinatumika kwa urembo tofautitofauti, za kuvaa kwa kichwa, za kuvaa kwa shingo, kwa mkono na hata mahali tofautitofauti za mwili.

Haya ni magari ya kifahari ya nchini Kenya kwa sababu ukiangalia iko na nambari ya usajili ya gari ya Kenya, na zimesimamishwa mojamoja.

watu wengi wamehudhuria pale na ambapo magari nyingi zimeegezwa. Ambaye watu wako kwa shughuli tofauti tofauti. Inaonekana kuna sherehe wakianghalia magari hizi ambazo zimeegezwa.

Magari ya kifahari zimeegeshwa kwa njia maridadi kabisa na pia zinaonyesha kama zinauzwa na pia zimesimamishwa katika lile barabara imetengenezwa vizuri sana.

Gari nissan ambayo imeegezwa ama iko katika mwendo sasa iko katika barabara nayo inaelekea chini ambapo gari zingine zimeegezwa.

Gari mpyampya zimeegezwa kwa njia ya maridadi na zinakaa kuwa gari kifahari zenye bei ghali, nazo zimeegezwa pale na ambapo zinangoja wale wanunuzi na ambao wataleta pesa.

Moja kwa moja mpaka huduma la kulipa na kupeana pesa ama kupata pesa kwa njia ya kutumia simu. Huyu ameshikilia rununu yake mkononi na kuweka kile ambaye anataka kulipa.

Hii ni soko ya kuuza mboga ya cabbage na kuna wanunuzi pamoja na wale wauzaji ambao wako kwa hii soko, soko ambayo imejengwa kwa njia ya kufunikwa mabati juu na kuwekewa mti kando kando.